Elimu ni muhimu katika maisha ya wanadamu, wanafunzi wote wanashauriwa wafike shuleni ili wapate elimu bora. Serikali inajitahidi kuandika walimu ili wanafunzi wawe na walimu wa kutosha.

Siku ya kwanza ya wiki ni jumapili, ya pili ni jumatatu, ya tatu ni jumanne, ya nne ni jumatano, ya tano ni alhamisi, ya sita ni ijumaa, ya saba ni jumamosi.

Shuleni kuna vitabu vingi vya kusoma. Katika gredi ya saba kuna kitabu maalum cha kompyuta ambacho kinaitwa Longhorn Computer science. Hiki ni kitabu kizuri sana na wanafunzi wote wanashauriwa kukisoma.

Bwana Machogu, ambaye ni waziri wa Elimu katika jamhuri ya Kenya, alitembelea chuo cha Kenya Institute of Special Education ili kuwashauri wanafunzi na walimu jinsi ya kutunza watoto walemavu.

Elimu ni muhimu sana katika maisha ya binadamu. Wananchi wanashauriwa wapeleke watoto ambao wamefika umri wa kusoma shuleni. Serikali imejitahidi kutoa elimu ya bure, imeandika walimu wengi kazi ili wanafuzi wapate walimu shuleni.

Walemavu wanashiriki katika michezo ya riadha ama kwa hakika tusibague walemavu wanaeza ishi maisha tu kama watu wengine, kwa hivyo wakiwa na michezo ni lazima tuende kuwashingilie.

Mchezo wa riadha ni mchezo ambao unapendwa na watu wengi hapa kenya hasa wale ambao wanatoka bonde la ufa ,kuna mbio aina mbalimbali, kuna mbio za masafa marefu na pia kuna mbio za masafa mafupi. Masafa marefu ni mbio ambazo huchukua muda mrefu.

Hapa ni shuleni darasani. Kuna chati mbalimbali. Hizi chati ni za madarasa ya chini kama darasa la kwanza, la pili ama la tatu. Chati hizi hutumiwa katika masomo yao.

Katika nchi ya Kenya usafiri aina mbalimbali. Kuna usafiri wa barabara, kuna usafiri wa maji. Huyu kijana, ako katika maji na anajaribu kusafiri akitumia boti. Ni dhairi shahiri ako peke yake.

Hili ni darasa kubwa la wanafunzi. Viti vimepangwa vizuri. Wanafunzi hawajafika shuleni. Wanatarajiwa kufika wakati wowote ule. Mwalimu pia hajafika lakini akifika anatarajiwa kufunza wanafunzi.

wakenya wawili wanariadha wanapigwa picha. Hawa ni wanariadha wa Kenya ambao ni wabingwa katika mbio zao. Kuna mwanamke ambaye anaitwa Nacy Chelagat Koech huyu ni mkimbiaji wa mbio za masafa marefu.

Mchezo wa soka wa walemavu ni wa walemavu ambao wana kasoro ya miguu. Wanacheza mchezo walemavu kwa walemavu. Timu yao ni timu hatari sana na wanaweza kushindana na timu kutoka nchi mbalimbali.

Hapa ni shuleni sehemu maalum ya watoto kufika ukiwa kutakuwa na janga la moto. Watoto wameelimishwa ikiwa kuna hatari yoyote ya moto waje hapo ili wasipate madhara mengi.

Mwanariadha Kimani ni mwanariadha wa Kenya. Anakimbia mbio za masafa marefu. Pia ni mwanariadha ambaye haoni mzuri. Na ni mwanariadha ambaye ametua madadi-madari mengi katika...

Walemavu wanaweza kushiriki katika michezo kama watu wa kawaida, kuna michezo mbalimbali ya walemavu na wanashiriki kama mfano, kwa mchezo wa riadha, wanaenda kuwakilisha nchi yetu katika nchi za ng'ambo.

Hili ni darasa shuleni. Inaeza kua darasa la kwanza, la pili au la tatu. Wanafunzi hawajafika shuleni. Pia mwalimu hajafika. lakini hili darasa limepambwa vizuri. watoto wakifika shuleni watajifunza sauti ka.

Vitabu ni muhimu sana katika masomo ya wanafunzi. Katika darasa la pili, kuna vitabu vingi ambavyo wanafunzi hushauriwa kusoma. Moja wapo wa hivyo vitabu ni kitabu kiitwacho Health, Safety, and Manners .

Ofisi katika shule. Hii ofisi ni ya teknolojia na imeunganishwa na intaneti. Mtu yeyote, mwalimu ama mwanafunzi akitaka kuungana kwa mtandao anaweza ingia katika hii ofisi na kuenda kwa mtandao.

Huu ni msimu wa mvua. Mawingu yametanda kila pahali. Mvua inatarajiwa kunyesha kwa wingi kwa hivyo wakulima ni lazma wajitayarishe. Kuna miti nyingi ambazo ni mirefu katika hii sehemu.

Katika ofisi kuna vyombo mbalimbali ya kiteknolojia. Kuna kompyuta nyingi sana katika ofisi hii. Ofisi hii inatoa huduma mbalimbali. Watu wengi hufika katika hii ofisi kupata huduma mbalimbali.

Afya ni kitu cha maana katika maisha ya mwanadamu. Tunashauriwa sisi sote tufanye mazoezi. Mazoezi hasa ya kuendesha baiskeli. Ukifanya mazoezi viungo vyako vya mwili vinakuwa sawa na unaweza kuwa na afya nzuri.

Wanafunzi hawajafika shuleni. Hili ni darasa ambalo wanafunzi hufunziwa na limetayarishwa ili kungonjea wanafunzi wafike, mwalimu hajafika pia na wakifika wataanza masomo yao.

Mwanariadha ameshinda mbio zake, amechukua muda wa dakika nne na sekunde moja. Hii ni rekodi mpya ambayo ameandikisha. Anapongezwa na mwanariadha mwingine, ama kwa hakika huyu mwanariadha amefanya bidii.

Hapa ni darasani ambapo kuna chati ya kiswahili ambayo wanafunzi hutumia kusoma sauti za kiswahili. Sauti kama /a/. hizi sauti huwawezesha kujua kusoma kwa haraka na kuandika.

Wanariadha walemavu amabo wanashiriki katika michezo, hawa wanariadha wanamtembelea aliyekuwa gavana wa gatuzi la Nairobi Mike mbuvi Sonko. Wanajitahidi ili kushindana vilivyo na watu ambao hawana ulemavu.

Hiki ni kitabu cha kiswahili ya gredi ya pili, ni kitabu kizuri sana, katika jalada la hili kitabu utapata farasi na watu wawili wanaendesha hiyo farasi. Ni kitabu ambacho ni kizuri sana na wanafunzi wote wanashauriwa wakisome.

Wesley Kimeli Sang ni mkimbiaji hodari. Yeye ni mkimbiaji wa masfa marefu. Yeye ni mkenya ambaye anatoka upande wa Eldoret. Anakimbia kwa muda wa kasi sana. Yeye ndiye bigwa wa hizo mbio anazokimbia.

Katika darasa hili kuna madawati mengi. Wanafuzi hawajafika shuleni. Madawati yenyewe hayajapangwa vizuri kwa hivyo inatarajiwa wanafuzi wakifika shuleni watapanga haya madawati vizuri.

Ratiba ya Thika Road Christian Junior School huanza mwendo wa saa moja na nusu na huisha mwendo wa saa kumi na dakika kumi na tano kutoka jumatatu hadi ijumaa. Na kila wanafunza hufika shuleni mapema.

Hili ni darasa ambalo limepangwa vizuri,.Kuna viti za wanafunzi. Wanafunzi hawajafika shuleni na wanatarajiwa wakifika waweze kufunzwa na mwalimu. Pia mwalimu wao hajafika darasani.

Ni ofisi ambayo inashughulikia watoto ambao hawaskii vizuri, watoto walemavu. Hii ofisi inajaribu kuangalia maslahi ya hawa watoto ili wapate elimu kama watoto wengine.

Kuna madawati machache katika darasa. Ili ni darasa ambalo halina wanafunzi wengi. Wanafunzi hawajafika shuleni na wanatarajiwa kufika wakati wowote ule. Ata mwalimu naye pia hajafika.

Kuna shule ambaye imejengwa vizuri. Hii ni shule ya kisasa na imejengwa katika mazingira nzuri. Kuna miti nzuri na kuna uwanja mkuu wa watoto kuchezea ama kwa hakika huu uwanja nyasi yake ni kijani kimbichi.

Wanariadha wawili wanafanya mazoezi, wanakimbia ili waende kushindana katika Olyimpiki. Hawa ni wanariadha ambao ni walemavu na wanaendeleza mazoezi yao bila pingamizi. Wanariadha ambao wanajitolea mhanga.

Serikali inajaribu kuimarisha hali ya elimu nchini. Inajenga mijengo ya kisasa ili wanafunzi wawe na pahali pema pa kusomea. Pia imejaribu kuajiri walimu wengi ili waweze kufunza wanafunzi.